Mabaki ya maziwa yaliyogandwa, yamebaki kwenye kichungi cha rangi ya kijani kibichi. Tunaona kijiko kilichoekelewa kwenye kichungi. Kijiko chenyewe ni chenye rangi ya nyeusi ambapo kinaonekana kiki dunga dunga maziwa yenyewe yaliyogamnda.

Ndizi mbichi zilizo kwenye shamba na ziko kwenye mgomba wake. Ambapo ndizi zenyewe ni ziko kwenye rangi ya kijani kibichi. Kuna ndizi shepu mbalimbali ambapo kuna zingine ni ndogo na zingine ni kubwa kubwa. Matawi ya ndizi hayo pia ni rangi ya kijani kibichi.

Maziwa yaliyoganda yanayojulikana kama maziwa mala yamewekelewa kwenye glasi ya rangi inayoonekana ambapo maziwa yenyewe ni ya rangi ya nyeupe na yameganda kwenye hiyo glasi yenyewe.

Mgomba wa ndizi ulio kwenye shamba ambapo mgomba wenyewe uko na ndizi zilizokua hapo juu kwenye shamba ambapo mgomba mwenyewe uko na rangi ya kahawia pamoja na rangi ya kijani kibichi. Ndizi zilizo kwenye mgomba huo ziko na rangi ya kijani kibichi ambapo jua imeng'aa kwenye mgomba huu vile vile na ndizi hizi.

Hali ya anga ya jua ambapo imeang'aa kwenye migomba ya ndizi. Migomba yenyewe iliyo na rangi ya kijani kibichi, imeang'awiwa na jua ambapo iko hapo na inaonekana kuinama.

Mtu aliyesimama kando ya ng'ombe ambapo anampulizia dawa ng'ombe mwenyewe. Mtu mwenyewe amebeba dawa ya kupulizia ng'ombe kwenye mgongo. Dawa yenyewe iko kwenye mikebe wa rangi ya manjano na rangi ya samawati. Mtu amevalia nguo ya rangi ya samawati ambapo ng'ombe yenyewe ni yenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe.

Mwanaume amesimama kwenye meza ambapo anamwaga maziwa kwenye kichungi. Tunaambiwa mwanaume mwenyewe amevaa nguo ya nyeusi ambapo kuna pia vibuyu vya maziwa vilivyosimama hapo vyenye rangi nyeupe.

Mtu aliyesimama katikati ya shamba ambapo shamba lenyewe limejaa na migomba ya ndizi, migomba yenyewe ya ndizi yako kwenye rangi ya kijani kibichi na vilevile mtu aliyesimama hapo amevalia koti yenye rangi ya samawati pamoja na long'i yenye rangi ya samawati.

Mimea ya ndizi yamepangana kwenye shamba ambapo mimea yenyewe yapo kwenye rangi ya kijani kibichi ambapo mchanga pia iko kwenye yenye rangi ya kijani. Rangi ya kahawia. Mmea wenyewe una umepangana kwenye laini ndefu ambayo ambapo imewekwa kwenye shamba.

Mmea wa ndizi unaonekana ukichipuka kwenye mchanga ama ardhini. Mmea wenyewe ni wa rangi ya kijani kibichi ambao ni mdogo na unachipuka. Mmea wenyewe umewakiwa na jua uko shambani.

Ng'ombe zinazokamuliwa maziwa ambapo ni njia ya kutumia teknolojia ambapo maziwa inakamuliwa na maziwa yenyewe imewekwa kwa mkebe wenye rangi ya nyeupe. Maziwa yenyewe ni ya rangi nyeupe na ng'ombe zenyewe ni zenye rangi ya nyeusi.

Wanyama wawili walio lala kwenye mchanga yenye rangi ya kahawia ambapo wanyama wenyewe ni ng'ombe wawili. Ng'ombe wenyewe ni wa rangi ya nyeusi, vilevile na nyeupe, ambapo pia kuna nyasi zilizoko umbali umbali; nyasi zenyewe ni za rangi ya kijani kibichi.

Migomba ya ndizi yaliyolalishwa kwenye shamba ambapo kuna matawi ya ndizi ambayo matawi yenyewe ni ya rangi ya kijani kibichi. Ndizi zenyewe vilevile ni zenye rangi ya kijani kibichi ambapo watu watatu wako hapo, wanajaribu kuyakagua ndizi yenyewe.

Ndizi ambayo ni chakula ya Kenya, imepangwa kwenye milaini mirefu mirefu. Ndizi yenyewe ni yenye rangi ya kijani kibichi, ambapo imeinamishwa na migomba yake kuangalia juu. Ndizi zenyewe zimewekwa kwenye simiti iliyo na rangi ya kahawia.

Mimea ya aina ya ndizi iliyoko kwenye miti ambapo miti yenyewe imepangwa kwa laini moja ndefu , ndizi zenyewe ziko kwenye rangi ya kijani kibichi ambako ardhini kulikopandwa hio mti ni rangi ya kahawia.

Msichana amechuchumaa ambapo pia anakamua ng'ombe. Ng'ombe mwenyewe ni mwenye rangi nyeupe. Amefungwa miguu na kamba ya rangi ya kahawia. Msichana mwenyewe anaonekana mwenye furaha sana na amejifunga kikoi cha rangi ya samawati.

Mmea wa ndizi ulioko kwenye shamba, ambapo mmea wenyewe uko na ndizi zilizoning'inia kwenye shamba yenyewe. Ndizi zenyewe zipo kwenye rangi ya kijani kibichi ambapo limeshikiliwa na mti wenyewe ulio na rangi ya kahawia pamoja na rangi ya kijani kibichi.

Majimaji yenye rangi ya nyeupe yako kwenye chupa ambayo ipo na measuring scale .Chupa yenyewe ni ndefu iliyowekwa kwenye chuma na pia kuna paipu za rangi tofauti tofauti. Kuna paipu ya rangi ya kijani kibichi na paipu ya rangi ya samawati.

Shambani lililojaa ndizi ambapo ndizi zenyewe zinaonekana kuning'inia kwenye magomba yake. Ndizi zenyewe ni zenye rangi ya kijani kibichi, na ardhini kulikopandwa ndizi zenyewe ni rangi ya kahawia.

Ndizi ama ndizi zilizo kwenye mti ambazo ndizi zenyewe ni yenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi zenyewe zinaonekana kuwa kubwa ambapo yamezingirwa na matawi yenye ndizi yenyewe ama mti wenyewe. Mti wenyewe uko na rangi ya kijani kibichi vilevile.

Kwenye kampuni ya maziwa ambapo msichana anamwaga maziwa kwenye nguo inayochunga maziwa yenyewe ambapo msichana mwenyewe amevalia nguo ya nyeupe anbapo na viatu, viatu vilivyo ni gambuti, gambuti kwenye mguu.

Ng'ombe zilizo kwenye uwanja ambapo zinakula nyasi iliyowekwa kwenye tairi.Ng'ombe zenyewe ziko na rangi ya nyeusi pamoja na rangi ya nyeupe ambapo zimeekelewa vifaa vyenye rangi ya manjano kwenye masikio yao.

Ndizi zilizo kwenye mgomba ambapo zimeshikiliwa na mtu mweusi aliyevaa shati ya nyeupe. Ndizi zenyewe ziko na rangi mbili tofauti ambapo kuna ndizi za kijani kibichi yaliyo katikati na ndizi zingine za rangi ya manjano iliyo juu na chini.

Msichana aliyevaa koti yenye rangi ya nyeupe pamoja na kofia yenye rangi ya nyeupe ameshikilia kidude cha maziwa ambapo amefunua kidude chenyewe na anaiangalia maziwa yenyewe yaliyo kwenye kidude cha maziwa.

Mimea ya ndizi yaliyo kwenye shamba ambapo mimea yenyewe ni mingi na iko kwenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi zimepandwa kwenye mchanga ambayo mchanga wenyewe ni rangi ya kahawia.

Kijana anayekamua ng'ombe ambapo ameshikilia jug ya maziwa ambapo maziwa yameenda kwenye jug na kijana mwenyewe amevalia kofia ya rangi ya nyekundu na amevalia nguo zenye rangi ya nyeusi. Ng'ombe ni yule aliyekuwa na rangi ya kahawia.

Mimea ya ndizi yapo kwenye shamba ambapo jua imeng'aa na mawingu yako juu ambayo ni ya rangi ya nyekundu na samawati. Ndizi zenyewe mimea ni ya rangi ya kijani kibichi na mchanga tunaona pia ni rangi ya kahawia.

Wanaume wawili wanaonekana wame chuchumaa kwenye ngombe, ambapo wanakamua ngombe zenyewe, mwanaume mmoja ako na ba, besheni au ndoo ya rangi ya chungwa, na mwingine ako na besheni au ndo ya rangi ya samawati iliyo pia na rangi ya, nyeupe.

Ndizi zilizopandwa kando ya nyumba ambapo nyumba yenyewe iko na mabati ya rangi nyekundu. Ndizi zenyewe zimepandwa hapo kando ya nyumba ambapo ndizi zenyewe ni za rangi ya kijani kibichi. Vilevile uwanja ni wenye rangi ya kijani kibichi ambazo ni nyasi.

Pikipiki mbili ambapo zimesimama kwenye geti na ziko na watu wawili waliosimama kando yazo, ambapo yamebeba mitungi miwili miwili ya maziwa na mmoja aliyesimama kando ya pikipiki amevalia koti kubwa lenye rangi ya kahawia.

Mimea iliyo ambayo ni migomba ya ndizi iliyo kwenye shamba. Mimea yenyewe imepandwa kwenye mchanga, mchanga ulio rangi ya kahawia ambapo ndizi zenyewe ni rangi ya kijani kibichi pamoja na matawi yenyewe. Migomba iliyoshikilia ndizi iko kwenye rangi ya kahawia na jua limeng'aa kwenye mimea hiyo.

Ndizi zilizo kwenye mgomba wa ndizi, zipo hapo ambapo ndizi zenyewe ni, ziko kwenye rangi ya kijani kibichi na matawi pia ya ndizi yenyewe ni rangi ya kijani kibichi ambapo pia kuna kijitawi hapo ambapo kilichokauka chenye rangi ya kahawia.

Ndizi zilizo kwenye mti ama mgomba wake, ambapo ndizi zenyewe ni zenye rangi ya kijani kibichi. Matawi yenye ndizi yenyewe ni yenye rangi ya kijani kibichi ambapo imelala na imeshikiliwa na mti mwingine ambao uko hapo kwenye rangi ya kahawia.

Muhuzaji wa maziwa ana ako na pikipiki ambayo ameekea maziwa yenyewe, maziwa yenyewe ina mwagwa kwenye jerrycan ya rangi ya gray , ambapo anaandika maelezo fulani yanayo eka kwenye kitabu chake.

Mmea wa mahindi uliochipuka, una ambao ni wa rangi ya kijani kibichi, limepandwa kwenye mchanga wenye rangi ya kahawia ambapo pia kuna nyasi hapo kando, iliyo ya rangi ya kijani kibichi. Mahindi yenyewe yamemea, au kichukuchipuka, na yanafikia magotini.

Hili ni shamba la ndizi ambapo migomba ya ndizi yamepandwa, ardhini kuna nyasi iliyo ya rangi ya kijani kibichi na migomba yenyewe ya ndizi ni ya rangi ya kijani kibichi vile vile . Kando ya miti huko mwisho, migomba yenyewe huko mwisho ni miti iliyo ya rangi ya kijani kibichi.

Unga uliowekwa kwenye uteo mkubwa ambapo unga yenyewe ni yenye rangi ya nyeupe na uteo mwenyewe ni wenye rangi ya kahawia. Unga yenyewe imewekelewa chini ambapo imefikia nusu kwenye uteo mkubwa huo na jua imenga'aa kwenye unga yenyewe.

Ndizi ambayo iko na rangi ya kijani kibichi imepasuliwa katikati na ndani kuna hiyo ndizi yenyewe iliyo na rangi ya nyeupe. Kuna ndizi zingine zilizowekwa hapo chini, ambapo pia zimepasuliwa na ndizi hii iliyopasuliwa imeshikiliwa kwa mkono.

Mtu aliyekaa kwenye kiti kidogo anakamua ng'ombe, ambapo ako na ndoo aliyoishikilia na mapaja. Anakamua ng'ombe ambapo ng'ombe yenyewe inatoa maziwa na ng'ombe yenyewe ni ng'ombe iliyo na rangi ya nyeusi na vile vile rangi ya nyeupe.

Watu watatu wamesimama kwenye kando ya boma lenye ng'ombe ambapo wanaangalia kando na ng'ombe zenyewe zinapita kwenye boma lao.Ng'ombe zenyewe ni ng'ombe aina ya zinazokuwa na rangi ya nyeusi na zinapita kwenye boma yao.

Muuzaji wa maziwa aliyesimama na amevalia rangi nguo ya rangi ya samawati, amevalia pia buti kwenye mguu za rangi ya nyeupe pamoja na kofia rangi ya nyeupe na barakoa kwenye mdomo ya rangi ya nyeusi. Amemwagilia maziwa kwenye mdude kidude cha maziwa ambacho ambavyo vimepanga laini kwenye kwenye mbao.

Wamama wawili ambapo mmama mmoja amebeba mtoto kwenye mgongo . Mmama mwenyewe ameshikilia mgomba wa ndizi ulioko kwenye mti. Mgomba wa ndizi wenyewe ni wa rangi ya kijani kibichi na mmama mwenyewe amevalia nguo ya nyekundu kwenye mwili.

Pikipiki iliyobeba vidude vyenye maziwa, vidude vyenyewe ni venye rangi ya jivu aliyeendesha pikipiki amevalia koti ya kijani kibichi ambapo ako katikati ya barabara. Barabarani kwenyewe kuna magari tofauti tofauti ambapo huko mbele kuna lori mbili. Lori moja iliyo rangi nyeupe na lori ingine iliyo rangi ya kahawia.

Mama aliyesimama katikati ya shamba la ndizi. Mama mwenyewe amevalia nguo yake ya rangi ya kahawia pamoja na shati la rangi ya nyeupe. Mama ameshikilia ndizi zenyewe zilizo kwenye mti na zimenining'inia chini. Ambapo ndizi zenyewe ni rangi ya kijani kibichi, pamoja na matawi iliyoshikilia ndizi, matawi iliyo hapo kwenye ndizi iliyo pia na rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe zilizo lala kwenye zizi lao, ambapo ng'ombe zenyewe ni zenye rangi ya aina mbalimbali. Baadhi ya ng'ombe zenyewe ni rangi ya nyeupe, ingine ni rangi ya nyeusi na zingine ziko na mchanganyiko wenye rangi ya nyeupe na vilevile rangi ya nyeusi.

Shambani mliomo mimea ya ndizi ambapo ndizi zenyewe ni zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi zenyewe zimening'inia kwenye mgomba wake, ambapo mgomba wake chininulio na matawi iliyokauka na pia mgomba wenyewe uko na rangi ya kijani kibichi.

Migomba ya ndizi iliyolazwa na imebebana ambapo migomba yenyewe ni yenye rangi ya kijani kibichi, mtu anabeba mgomba mmoja akijaribu kuuwekelea juu ya mwingine ,migomba yenyewe ni migomba kubwa kubwa ambapo iko kwenye rangi ya kijani kibichi .

Mimea mirefu ya ndizi ambayo iko katika rangi ya kijani kibichi, na pia kuna miti ambayo imechanganyikana na hiyo ndizi. Miti yenyewe ni ndefu sana, na mimea ya ndizi yenyewe matawi yanaonekana kuwa yanaanza kukauka.

Shamba ambalo limejawa na migomba ya ndizi, migomba yenyewe ya ndizi yamesimama wima na yako na rangi ya kijani kibichi. Katika hili shamba, ndizi, migomba ya ndizi yamepangana katika laini ndefu ndefu, ambapo jua pia inaonekana kuangaza kwa ndizi zenyewe.

Mwanaume amepanda kwenye mti wa ndizi ambapo anajaribu kuziagua. Mwanaume mwenyewe amevaa koti lenye colour ya samawati na ndizi zenyewe ni zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi zenyewe ziko katika mti ambao ni wenye rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe zilizosimama kando ya boma yao ambapo ng'ombe zingine ni nne na zinaonekana changa ambapo zikona rangi ya nyeupe na nyeusi ambapo zimesimama kando ya boma lao na zinaonekana jua imeng'aa kwao.

Ngome kadhaa ziko kwenye boma lao ambapo ngombe zenyewe zina kula chakula chao. Wahudumu wa ngome zenyewe ni wawili ambao wana ziangalia ngombe zenyewe zinazokula. Ngome ni za aina mbalimbali ambapo kuna minyaziko na rangi ya nyeupe na wengine wako na rangi yenyusi.

Watu wawili waliovaa nguo za nyeupe na kofia pia za nyeupe pamoja na barakoa nyeupe, wanamwaga maziwa kwenye kichungi ambapo wameshikilia maziwa yenyewe kwa mtungi wa color ya rangi ya grey ambapo wanamwaga maziwa kwenye kichungi.

Ng'ombe zenye aina mbalimbali na vile vile pia rangi mbalimbali zinakula kwenye boma lao ambapo kuna nyasi iliyokauka ambapo ng'ombe wenyewe wako na rangi nyeusi na wengine wako na rangi nyeupe. Mhudumu wa ng'ombe zenyewe pia amevaa buti za rangi ya nyeupe na anawalisha ng'ombe wenyewe.

Ndizi imeanikwa kwenye kamba kwenye sokoni ambapo kuna ndizi zilizoiva Zilizo za rangi ya manjano na ndizi zingine vile vile hazijaiva bado ziko mbichi na ziko rangi ya kijani kibichi. Hapo kando tunaona pia vitunguu vya kila aina aina. Kuna vitunguu maji ambayo ni vya kala ya nyekundu na vitunguu saumu ambavyo ni vya rangi ya nyeupe.

Mkulima ambaye ni mzee na anachuna mahindi ama anavuna mahindi ambayo yamekomaa. Mahindi yenyewe yanaonekana yako kwenye rangi ya kijani kibichi. Tuna mzee anaonekana amevaa kofia.

Mama amechuchumaa na anakamua ng'ombe. Ng'ombe yenyewe ni ya rangi ya kahawia. Maziwa mama anayekamua yanamwagika kwenye ndoo yenye rangi ya samawati. Mama mwenyewe amevaa chambali zenye rangi ya samawati. Amejifunga leso na shati pia ameivaa ya manjano.

Migomba ya ndizi yamelazwa katika mahali pa kuuzia vitu sokoni. Migomba yenyewe ni mingi na watu wamesimama kule nyuma. Wanaonekana kwamba wamesimama na ndizi zimelazwa chini ama matoke .

Watu watatu ambapo mtu mmoja anajaribu kupanda mgomba wa ndizi ambapo anajaribu kuiekea mchanga ndiyo iweze kusimama imara. Wengine wawili waliosimama kando wanajaribu kumwangalia kile anachofanya.

Boma la ng'ombe ambalo liko kwenye uwanja mkubwa limesimama hapo ambapo pia kuna ng'ombe anayekunywa ama kukula chakula chake kilichowekwa kwenye hilo boma. Hapo kando kuna mitungi miwili yenye rangi ya manjano na rangi ya nyeupe ambapo maji yapo ndani ya ng'ombe.

Sufuria iliyowekwa maziwa ndani, maziwa ambayo ni maziwa ya mala, ambayo yanaonekana yamekuwa maziwa ya mala. Kijiko kinachota maziwa ya mala yenyewe.